Mzungu mweupe ambaye amebeba paka wake mgongoni. Anaonekana kuwa anafurahia kucheza na huyo paka wake ambaye anampenda sana. Ameinama huku anataka kumweka kwa mgongo wake na paka anaonekana akiwa na furaha kweli kweli.

Watu wamevalia nguo za kitamaduni za kisanaa wakiwa kwenye gwaride au tamasha. Wanacheza kwa furaha huku wakinegua viuno kwa ustadi na kupiga ngoma kwa nguvu. Mandhari inaonyesha utamaduni, furaha na mshikamano wa kijamii.

Picha ii unaonyesha hatari za mafuriko katika eneo la maakazi duni, tunaona mtu amesimama karibu mapaki ya nyumba ilioaripiwa na ardhi yote umejaa tope na maji machafu, majengo ya mabati yameanguka na mazingira yanaonekana kuwa katika hali mbaya sana yakionyesha uharibifu mkubwa uliotolewa na mwafuriko.

Kuna polisi ambaye anaashiria vile magari zinafaa zijipange zikiendeshwa, kuna mabasi pia alafu kuna mtu ambaye anaendesha baiskeli yake. Huku pia anabeba abiria. Pia kuna watu ambao wanavuka barabara.

Makanga ameshika karatasi iliyoandikwa bei na mahali gari linaelekea watu waliomzunguka wanasoma Kwa makini wakitafuta kujua karama ya mwelekeo ya safari inaonyesha hali ya usafiriwa wa uma na umuhimu wa tarifa Kwa abiria

Picha inaonyesha gari la abiria limesimama barabarani na makanga akiwa mbele ya gari akiwaita abiria kwa sauti iliwaingie. Wapita njia wanapita karibu, wengine wakitazama gari hilo. Mazingira yanaonyesha shughuli za kila siku mjini.